Wanafunzi wenye umri mkubwa wakiwa katika kundi la watu wengi, wakijadili namna mbalimbali za masomo. Huku wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilichopo katika shule inayotoa elimu na mafunzo kwa watu wazima.

Wanafunzi wenye umri mkubwa wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, huku wakifwatilia kwa makini maelekezo wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao, ndani ya eneo la shule inayotoa mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa katika mavazi ya sare, huku wakipita njia katika eneo la nje ya shule hiyo lililolimwa na kupangiliwa vizuri bustani na pembeni yake kumeegeshewa magari.

Eneo la nje katika shule ya msingi lililolimwa na kupandwa maua huku limetengenezwa kwa ustadi mzuri, na mbele yake kuna jengo la gorofa yenye madarasa yanayo tumika kwajili ya kufundishia.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa ndani ya chumba cha ofisi, huku akisahihisha madaftari ambayo yapo juu ya meza, ndani ya ofisi hiyo.

Sehemu ya nje katika eneo la shule ya sekondari ikiwa imepangiliwa mabenchi ya mbao huku chini yake kuna uchafu na pembeni kuna vyumba vya madarasa. Hali inayoonyesha kutokuvutia kwa eneo hilo.

Sehemu ya ndani katika bweni la wanafunzi wa shule ya sekondari ikiwa imepangiliwa vitanda vyenye pande mbili juu na chini, ambavyo vimetandikwa kwa ustadi mashuka ya rangi ya pinki.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa ameketi ndani ya chumba cha ofisi huku akisahihisha madaftari ya wanafunzi, ambayo yako juu ya meza na mwalimu mwenzie akiangalia na kufanya majadiliano mbalimbali.

Wanafunzi wengi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, huku wakiendelea kufuatilia mafundisho mbalimbali na maelekezo wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha darasa huku kila mmoja ameketi katika kiti na meza yake, wakiendelea kufuatilia maelekezo na mafundisho mbalimbali wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao aliyesimama mbele ya darasa, huku akitumia vifaa maalumu kwa ajili ya kufundishia.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha darasa, huku kila mmoja ameketi katika meza na kiti, wakiendelea kufuatilia maelekezo mbalimbali wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, huku kila mmoja ana kifaa cha kompyuta mpakato, akiendelea kujifunza kwa kufuata maelekezo mbalimbali wanayopewa kutoka kwa wakufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika meza na viti, kwenye eneo la chuo huku wakiendelea katika majadiliano wakitumia kifaa cha kompyuta mpakato.

Wanafunzi chuo wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa huku wamevalia barakoa zinazowasaidia kujikinga na magonjwa yanayoambukiza kwa njia ya hewa. Wakiendelea kusikiliza kwa makini mafundisho wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao ambaye amesimama mbele ya darasa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa huku kila mmoja ameketi katika meza na kiti chake, wakiendelea kujisomea ndani ya chuo chao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilichowekewa vifaa maalumu, huku wakiendelea na mafunzo kwa njia ya vitendo chini ya usimamizi wa mwalimu wao.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa ndani ya chumba cha darasa kilichofungwa vifaa maalumu vinavyotumika kwa ajili ya majifunzo kwa vitendo, huku akiendelea kujifunza na akiwa amevalia vazi la sare.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa ndani ya chumba cha darasa, kilichofungwa na kuwekewa vifaa maalumu, vinavyotumika kwa ajili ya majifunzo huku akiendelea kujifunza ndani ya chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia mavazi maalumu ndani ya chumba cha darasa kilichofungwa vifaa vya kujifunzia, huku wakiendelea na mafunzo kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilicho fungwa vifaa maalumu vya kujifunzia, huku wakiendelea na mafunzo yao kwa njia ya vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika chumba cha darasa huku wamevalia mavazi maalumu ya sare, wakiendelea na kufanya mitihani huku kila mmoja ana kifaa cha kompyuta na pembeni yao kuna mwalimu anaewasaidia kuwasimamia kwa makini.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya sare, huku wameketi ndani ya chumba cha darasa, kilichowekewa vifaa maalumu vya kutengenezea simu, wakiendelea na majifunzo yao kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha darasa kilichofungwa vifaa maalumu vya kutengenezea simu, huku kila mmoja ameketi katika kiti chake akifuatilia kwa makini majifunzo kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa, kilichowekewa na kufungwa mashine za aina mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya kutengenezea vifaa vya simu; huku wakifatilia kwa makini maelekezo wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao.